Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, wamejikusanya darasani huku wakisikiliza kwa makini mafunzo kutoka kwa mwalimu aliyekaa katkati yao, wamekusanyika kwa nia moja ya kujifunza na kuongeza maarifa, hali inayothibitisha umuhimu wa elimu ya watu wazima, katika kuendeleza jamii.

Kundi kubwa la watu wazima wa rika mbalimbali na jinsia ya kiume na kike wakiwa wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa kubwa juu ya viti vya plastiki na wengine wamesimama, wakisikiliza kwa makini. Wanathibitisha kiu ya kujifunza na kujiendeleza kielimu bila kujali umri wao.

Watu wazima wa rika mbalimbali wameketi kwa mpangilio mzuri ndani ya darasa safi na la kupendeza, wakimsikiliza mwalimu kwa makini huku wakionesha kiu ya kujifunza na kujiendeleza kielimu bila kujali umri wao.

Bembea ya chuma yenye rangi nyekundu ikiwa na viti vya plastiki vya rangi ya bluu, kijani na njano, imesimama kwenye uwanja wa michezo. Michezo ya aina hii husaidia watoto kukuza misuli yao, kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana na wenzao, hivyo kukuza kujifunza kwa jamii na kwa kimwili kwa wakati mmoja.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa ndani ya darasa anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi, ulioandikwa kwa chaki ya rangi nyeupe akifundisha kwa umakini, huku wanafunzi waliovalia sare za bluu wakiwa wamekaa kwa utulivu kwenye madawati yao, mazingira ya darasa ni safi yenye mwangaza wa kutosha, yakithibitisha juhudi za kuinua elimu ya msingi.

Mwalimu wa kike wa shule ya msingi anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki akifundisha kwa umakini, huku wanafunzi wakiwa wamekaa kwa utulivu kwenye madawati yao wakiwa wamevalia sare za kupendeza, mazingira ya darasa ni safi na yenye mwangaza wa kutosha.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

Ubao wa matangazo uliowekwa kwenye ukuta mweupe ukionyesha siku za wiki kwa mpangilio zilizoandikwa kwenye makaratasi madogo, ukisaidia wanafunzi wa shule ya msingi kujifunza ratiba zao na kuimarisha uelewa wa mpangilio wa siku katika wiki.

Mwalimu wa shule ya msingi anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki, akifundisha kwa umakini, huku wanafunzi wakiwa wamevaa sare na wamekaa kwa utulivu kwenye madawati yao. Mazingira ya darasa ni safi na mwangaza wa kutosha, yakithibitisha juhudi za kuinua elimu ya msingi bora kwa watoto.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha, ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri, inaakisi mazingira bora ya kujifunza masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa amevalia suti nyeusi na tai nyekundu, akiwa anafundisha somo la mmeng'enyo wa chakula wa binadamu kwa kutumia sanamu. Aliotengeneza kwa mpira na dumu kwenye ubao mweusi. Akionyesha sehemu mbalimbali za mfumo huo kwa vidole vyake mbele ya darasa.

Ndani ya bweni la shule ya sekondari iliyopakwa rangi ya bluu, ikiwa na madirisha ya kutosha na mapazia safi. Huku ndani yake kuna vitanda vilivotandikwa vizuri na mashuka yenye rangi nyeupe. Na katikati ya vitanda hivi kuna meza ndogo na viti viwili vinavotumika kujisomea.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha, ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri inaakisi mazingira bora ya kujifunza masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia tofauti wamekaa nje kwenye kimbweta wakijisomea kwa kujadili kwa furaha huku wakitumia kompyuta mpakato. Wanaonyesha mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa akili katika mazingira safi ya chuo.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume wakiwa ndani ya darasa kubwa wamekalia viti vya kijani na madawati ya mbao, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akifundisha kwa sauti. Taswira hii inathibitisha mazingira ya taaluma na nidhamu katika elimu ya juu.

wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali, na jinsia ya kiume na kike wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa kubwa juu ya madawati yenye viti wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliesimama mbele yao, anaefundisha kwa kutumia sauti taswira hii inaakisi mazingira ya taaluma na nidhamu katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha na hewa safi, wakiwa wamekalia viti, juu ya madawati kuna kompyuta mpakato, ambazo wanatumia kujisomea, hali hii inaakisi mazingira ya taaluma na nidhamu ya juu ndani ya elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo wakiwa darasani wameketi kwa utulivu, huku wengine wakitumia kompyuta mpakato, wakimsikiliza kwa makini mwalimu wa kike aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa sauti. Taswira hii inaakisi mazingira ya taaluma na nidhamu katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali na jinsia ya kike na kiume wamekaa kwa utulivu darasani juu ya madawati ya chuma ya rangi ya kijani wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliye simama mbele yao akifundisha kwa kutumia sauti. Taswira hii inaakisi mazingira ya taaluma na nidhamu katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa elimu ya chuo wako ndani katika darasa kubwa sana wakiwa wamekaa kwa mpangilio mzuri kwa jinsia tofautitofauti, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliye mbele yao aliyevalia vazi aina suti akifundisha kwa sauti.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi kwa utulivu kwa mzunguko juu ya viti vya plastiki wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao aliyevalia vazi aina ya suti. akitumia ubao mweupe na sauti kufundishia taswira hii inaakisi mazingira ya taaluma na nidhamu katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia barakoa, wamesimama ndani ya darasa wakiendelea na zoezi la kutengeneza samani mbalimbali, kwa usimamizi wa mwalimu wao. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wamekaa vizuri juu ya viti mbele ya meza nyeupe wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa ndani ya darasa kubwa, wanapata mafunzo ya vitendo yanayo waandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya msingi wakiwa ndani ya darasa kubwa wameketi na mwingine amesimama. Wakitengenza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa kwa usimamizi wa mwalimu, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wamekaa kwa utulivu darasani wakiwa wengine wanajisomea na wengine wakitengeneza vifaa mbalimbal kama vile simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi kwaajili ya kuajiriwa au kujiendeleza wenyewe.

wanafunzi wa vyuo vya ufundi wakiwa wamekaa vizuri katika darasa kubwa lenye madawati na meza, huku wakiwa wamevalia makoti ya buluu wakijisomea kwa uangalifu vifaa mbalimbali kwa uongozi wa mwalimu alievalia koti la kijani, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za ufundi na kukuza ubunifu wao binafsi

Mwanafunzi wa jinsia ya kike wa elimu ya ufundi akiwa amevalia koti ya bluu, akiwa amekaa pembeni na mwanafunzi mwenzake. Kwenye meza kukiwa kuna simu anayotengeneza kwa kutumia vifaa vya kisasa. Anapata mafunzo muhimu kwa ajili ya kujifunza na kujiajiri baadae.

Wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi waliovalia makoti ya bluu, wamesimama kwa utulivu wakitengeneza kompyuta kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yanaowandaa na kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa katika mafunzo ya vitendo wamevalia mavazi maalumu ya kujikinga na kofia ngumu kwa ajili ya usalama, wanajifunza hatua kwa hatua jinsi ya kujenga nyumba kwa kutumia vifaa halisi, mafunzo haya yanawaanda kwa ajili ya kujiandaa katika sekta ya ujenzi.